Mimea yaliyopangwa kwa safu zimechipika juu ya mifumo wa kilimo cha maji kilichoko ndani ya chumba cha kulima kilicho funikwa. Kila safu ina bomba maalumu linalobeba virutubishi kupitia maji yakipita moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mimea inaonekana imestawi vizuri. Mandhari ni safi imepangwa kwa uangalifu na inatoa hisia ya teknolojia rafiki kwa mazingira ya ukulima.

Muundo wa kisasa wa kilimo, unaonyesha hapa, ukiwa na mipangilio ya wima yenye vichanja vya plastiki vyeupe, vilivyowekwa mimea ya majani mabichi. Kila chombo kina chembechembe za udongo bandia, kama vile changarawe za udongo mwepesi wa mfinyanzi, zikiakikisha mizizi inapata unyevu na virutubisho vinavyohitajika.

Mfumo wa kilimo cha kisasa wa haidroniki umewekwa kwa ustadi ukionyesha mabomba meupe yenye mashimo ambapo mimea ya majani mabichi inamea. Mabomba haya yameunganishwa na mirija ya plastiki inayosambaza maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea bila kutumia udongo.

Mpangilio unaonyesha mimea midogo kwenye chungu ndogo zilizopangwa kwenye bomba mbili za usawa. Kila chungu kikiwa na mchanga na mmea unaochipua. Katikati ya bomba hizo kuna kipande cha mbao kilichowekwa glasi ya kioo refu na kijiko. Mandhari inaashiria majaribio ya bustani ya ndani, au mfumo wa kilimo mdogo mdogo wa maabara, unaolenga uangalizi maalum wa ukuaji wa mimea kutumia ala za haidroponiki.

Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaotumia bomba refu lililowekwa juu ya miunizi ya mbao na plastiki. Kwenye bomba hilo kuna mashimo yaliyopandwa mimea midogo kila moja ikiwa na nafasi yake maalum. Mwisho moja wa mfumo kuna ndoo mbili nyeupe zenye vifuniko vyekundu huenda ndizo zinahifadhi mchanganyiko wa maji na virutubisho. Mfumo huu umewekwa nje pembeni na ukuta wa matofali na unaonyesha njia bora ya kulima bila kutumia udongo.

Mpangilio wa kilimo cha kisasa unaonesha mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa safu mlalo, kila moja likiwa na nafasi zilizopandwa mboga za majani zenye afya. Mabomba haya yameshikiliwa kwa fremu za mbao yakipisha maji ya kupitia viunganishi vya pembe vilivyo kati yao. Taswira hii inaakisi matumizi bora ya teknolojia katika kilimo cha maji chenye nafasi finyu na malengo ya tija endelevu.

Mimea yenye majani mapana ya kijani yamepandwa katika mfumo ambapo mizizi au kuzundika moja kwa moja katika tangi lenye maji na virutubisho. Muundo wa plastiki wenye sehemu za kushikilia mimea umeundwa kwa makini. Mazingira haya huonyesha ujumuishaji wa teknolojia ya kisasa katika kilimo cha kisasa ikisisitiza ufanisi, usafi na matumizi bora ya nafasi katika kukuza mimea bila kutumia udongo.

Mimea imepangwa kwa safu ndani ya mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo ya kupandia kila mumea uko kwenye nafasi yake ndani ya bomba baadhi yake yakiwa yamekua zaidi kuliko mengine. Muundo wa chumba ni wa chuma na paa lake limefunikwa kwa plastiki inayopenyesha mwanga. Mabomba yanaonekana kwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa virutubisho bila kutumia udongo inayo itwa hydroponic .

Katika bustani ya kisasa, safu za mboga za majani inamea ndani ya mabomba meupe yaliyojipanga kwa mstari juu ya muundo wa chuma. Mabomba hayo yameinuliwa kutoka ardhini na kila mmeea umewekwa kwenye tundu linalopokea maji yenye virutubisho bila kutumia mchanga. Mandhari inaonekana safi iliyoratibiwa ikionyesha mfumo wa kilimo usio tegemea ardhi ambao ni wa kikundi unaozingatia ufanisi na uhifadhi wa raslimali.

Ndani ya chafu hii kuna safu za mboga za majani zinazokua kwa kutumia mfumo wa haidroponiki. Mimea imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyowekwa juu ya miunzi ya mbao na kila mmmea una nafasi yake maalum. Mabomba haya hupeleka maji yenye virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea bila kutumia udongo.

Mandhari hii inaonyesha mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea hasa aina ya mboga ya majani inakuzwa kwenye mapipa meupe yaliyowekwa juu ya fremu ya chuma. Mabomba na mirija ya plastiki iliyounganishwa kwa ustadi, husambaza maji yaliyojaa virutubisho yakihakikisha mizizi ya mimea inapata unyevu na lishe bila matumizi ya udongo.

Katika mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, mimea yenye afya inastawi juu ya bodi nyeupe maalum, huku mizizi yao ikining'inia kwenye tanki la maji lililochimbwa. Mimea hiyo inachipuka kwa mpangilio mzuri. Mandhari ni safi na imepangwa kwa ustadi ikiakisi mazingira ya ndani yaliyodhibitiwa kwa ajili ya uzalishaji bora wa chakula bila kutumia udongo.

Mpangilio huu wa kisasa wa bustani unaonyesha jinsi mbinu zisizohitaji mchanga vinavyoweza kustawisha mimea. Mimea ya majani imepandwa kwenye mashimo ya kifuniko cha manjano kilichowekwa juu ya container jeusi lenye maji na virutubishi. Bomba dogo na pampu vinaunganishwa kuhakikisha usambazaji wa hewa na virutubishi unaendelea bila vikwazo.

Panda zenye majani mazito ya kijani zimepangwa kwa safu, mizizi ya mimea iko kwenye udongo ulioegemea kwenye njia nyembamba huku kila mmea ukielekezwa mkuu wa wima kwa msaada wa nyavu au kamba za kujiinamia , muonekano wa jumla unaonyesha ardhi mzuri ya mimea na mazingira yaliyoandaliwa kwa ustadi ili kuwezesha uzalishaji mzuri.

Mfumo wa kisasa wa kilimo na ufugaji umeunda kwa ustadi, tanki la chini lina samaki wanaovyelea katika maji safi, huku suhemu ya juu ikiwa na mimea iliyopandwa kwenye kokoto ndogo, maji kutoka kwa tanki hupelekwa hadi kwenye mizizi ya mimea, yakibeba virutubisho vinavyotakina na samadi ya samaki.

Kilimo kinaonekana hapa .Mboga za majani zikistawi katika mabomba meupe yaliyojazwa maji yenye virutubisho. Mimea hii hukuzwa bila udongo ikiruhusu ukuaji wa haraka na wenye ufanisi zaidi. Mfumo wa mabomba umewekwa kwa mpangilio mzuri na unaenea kwa urefu. Mbinu hii hutumia maji kidogo ikilinganishwa na kilimo cha kawaida.

Ng'ombe weusi na weupe wamesimama kwa mstari moja kwenye eneo la kulisha wakila kutoka kwenye viungo vya chakula vilivyopangwa mbele yao. Kila ngombe ana kitambulisho kwenye sikio ishara ya kuwa wako kwenye mfumo rasi wa ufugaji. Mandhari hii inaonyesha shuguli ya kilimo cha kisasa cha mfugo, hasaa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa au nyama kwa njia ya kitaalamu.

Mashine ya kuvuna nafaka iko kazini ikimwaga mazao yaliyovunwa kwenye trela kubwa. Mandhari inaonyesha tope na alama za matairi zilizochorwa kwenye udongo wenye unyevu ishara ya ugumu wa kazi. Upande wa kulia nafaka tayari zimevunwa na upande wa kushoto bado hazijaguzwa ukisubiri mashine kuendelea na kazi yake. Mandhari hii inaonyesha kwa ufasaha mchakato wa kilimo cha kisasa kati ya teknolojia ufanisi na changamoto halisi ya mazingira.

Kuku wengi wa rangi ya kahawia na nyeupe wamejaa ndani ya banda la kisasa la kuku. Wamewekwa kwa wingi ardhini ambayo inaonekana kufunikwa na mchanga au maganda ya mbao. Vyombo vya kulisha vimewekwa kati yao. Kuna bakuli la samawati na kifaa cha kulisha kinachoning'inia. Hili ni banda la kuku linaloonyesha uzalishaji kwa wingi.

Mazingira haya ya bustani ya mboga yanaonyesha ustadi wa kilimo ambapo mimea imepandwa kwa mstari iliyonyooka na inaonekana kuwa na afya nzuri. Vichwa vya mimea vimejitokeza katikati ya majani mapana ya kijani ishara ya ukuaji mzuri na rotuba ya ardhi. Eneo hili imezungukwa na uzio na mimea mingine ikiashiria kuwa ni sehemu ya bustani ya kilimo cha nyumbani au mradi wa kilimo cha jamii.

Kuku wengi wa rangi ya kahawia na nyeupe wako ndani ya banda la kuku wamejazana kwa wingi kwenye sakafu ya udongo na baadhi yao wanaonekana wakila kutoka kwenye vyombo vya kulisha. Kuna bakuli la samawati mbele na kifaa cha kulisha kilichoning'inizwa katikati ya banda. Hii ni taswira ya ufugaji wa kuku kwa wingi.

Shamba lenye mistari wa mahindi yaliyokua vizuri, limejaa uzuri wa kijani kibichi. Mimea imepangwa kwa usawa, ikiashiria usimamizi makini wa kilimo. Mandhari ya nyuma ina miti na vilima vya mbali, ikitengeneza uwanja wa asili, unaoashiria uzalishaji endelevu.

Katikati ya kiwanda kikubwa cha usindikaji wa vyakula, mashine maalumu yakusafirisha mazao yamejaa nyanya zingisogezwa kwa mfululizo kwenye mkanda wa kusagia. Chini ya mkanda huo, mabaki ya majani na mashina yamekusanywa kwa mpangilio, kiashiria cha hatua ya kusafisha na kuchambua kabla ya hatua nyingine za usindikaji.

Ndani ya chafu lenye paa la plastiki linalopenya mwanga. Mimea ya kijani kibichi imepangwa kwa safu nadhifu kwenye udongo ulio hifadhiwa vizuri. Mkulima aliyevaa kofia na buti za manjano yuko nyuma akihudumia mimea kwa makini. Muundo wa chafu umetengenezwa kwa fremu za chuma ukitoa mazingira bora ya ukuaji wa mazao. Mandhari hii inaonyesha kilimo cha kisasa kinachotegemea kiteknolojia ya mazingira.

Ng'ombe wengi wamesimama kwa mstari ndani ya banda refu lenye paa la juu wakiwa wameelekezwa upande mmoja. Hii inaonyesha kuwa wako katika kituo cha kulishia au kukamuliwa maziwa. Kuta na dari la banda hilo zina feni kubwa za viwandani zinazotoa hewa safi ndani ya mazingira ya joto au yenye unyevunyevu.

Ndani ya chafu ya kisasa safu za mimea zinaning'inia kutoka kwenye mfumo wa haidroponiki ulio fungwa kwenye muundo wa chuma. Matunda mengine yamekomaa kwa rangi nyekundu angavu huku mengine ikiwa bado kijani. Eneo hili linaonyesha mbinu ubunifu za kilimo zinazoleta tija bila matumizi ya ardhi ya jadi.

Katika mashamba ya kijani kibichi yenye mandhari ya kupendeza, watu wawili wanafanya kazi ya kuvuna majani chai. Mbele, kuna mtu akiwa na kikapu kikubwa kilichojaa majani ya chai mgongoni. Kwa mbali, mwingine anaonekana amevaa shati la kijani, naye anajishughulisha na uvunaji. Mazingira yamezungukwa na miti mirefu, yakitoa taswira ya eneo la kilimo la mashambani.

Shamba hili la kabichi linaonyesha kilimo chenye mpagilio mzuri na ustawi wa mazao. Mistari ya kabichi umepangwa kwa usahihi, kila mimea ukiwa na majani mapana ya kijani kibichi na vichwa vilivyoibuka, ishara ya uzalishaji mzuri.

Katika Ukumbi wa kazi ulio na mpangilio wa viwango vya viwanda wafanye kazi wamevaa sare za kijani. Kila moja anahusika kwenye shughuli ya kuchakata mau wakiyapangilia na yafunga kwa karatasi ya kahawia. Meza ndefu zenye nafasi kubwa zinawekwa mau mbali mbali huku container za bluu zikisimama kando zikiwa mahali za kusambaza au kuhifadi.

Mistari ya migomba imepangwa kwa uangalifu kwenye shamba lililotunzwa vizuri, kila mti ukiinua majani mapana ya kijani kibichi angani, kana kwamba unafuata mwanga wa jua. Chini, wavu ya buluu umewekwa kando ya mashina huenda kwa ajili ya kuzuia wadudu au kuhifadhi unyevu. Upande wa kulia kuna eneo kavu linaloonyesha kwamba sehemu hiyo ya ardhi imeshavunwa na haijalimwa.

Wafanyakazi wamepanga upande moja wa mashine ya kusafirisha wakishughulika hoho za kijani zinazosafirishwa taratibu kwenye mnyororo wa mkanda wa plastiki. Sehemu ya nyuma inaonyesha sehemu ya jengo la kiwanda au ghala, mpangilio huu unaonyesha mchakato wa kuchambua na kuandaa mazao kwa ajili ya matumizi au usambazaji.

Katika sehemu ya bustani ya kisasa, mtu aliyevaa shati la rangi ya machungwa na kofia anafanya kazi kati ya mistari ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio wima. Mimea hiyo imeshikiliwa kwa nyuzi zinazoning'inia kutoka kwa fremu za mbao, ikiungwa mkono kwa ustadi ili kuendeleza ukuaji wima.

Kundi kubwa la kuku weupe wakiwa ndani ya uzio wenye sakafu iliyofunikwa na vichujo vya mbao au magada ya mbao kuku hawa wameenea kote wakiwa katika makundi tofauti. Mandhari inaonyesha sehemu ya ufugaji wa kuku, ikiashiria mazingira yaliyo tayarishwa kwa ajili ya kuku kukua kwa afya njema.

Mtu anafanya kazi kwenye shamba la kahawa, akiwa katikati ya mimea iliyojawa na matunda ya kahawa yaliyoiva yenye rangi nyekundu na njano. Shamba limejaa uoto wa kijani na safu za mimea zinaendelea mbali. Anga ni safi na lina mawingu machache, huku miti mirefu ikiwa nyuma ikihimarisha mandhari ya kilimo cha kahawa.

Bustani ya kilimo cha chafu inaonyesha safu za mimea yenye majani mabichi ikiashiria kilimu cha mazao ya mboga. Katika sehemu ya nyuma kuna mtu alievalia kukofia na buti za manjano akihudumia mimea. Mundo wa chafu umetengenezwa kwa fremu za chuma na pala uwazi likiruhusu mwanga wa jua kupenya na kutoa mazingira bora kwa uokoaji wa mimea. Mandhari hii inaonyesha mbinu za kisasa za kilimo na umuhimu wa kilimo endelevu katika uzalishaji wa chakula.

Ndani ya chafu kubwa yenye muundo wa chuma na paa la uwazi, kuna mtu mmoja akihusika na shughuli za kilimo. Amepanga mimea kwa mistari akihakikisha kila mmea unapata mwangaza wa kutosha na mazingira bora ya ukuaji. Mashabiki kwenye kuta husaidia kudhibiti uingizaji hewa, kuhakikisha hali ya ndani inafaa kwa ustawi na mazao.

Majani mazito na yenye mng'ao wa kijani yanatanda katika shamba bana la kabechi. Mimea hii imejaa afya ikiwa imepangwa kwa ukaribu kila moja ikichomoza kwa nguvu kutoka kwenye udongo. Kadili macho yanavyazama ndani ya madhari, mti na mimea mingine vimeunda upeo wa mbali ikiashiria ukomo wa shamba hili. Mazingira yanaonekana tulivu yakitoa hisia ya ustawi na uzalishaji mzuri wa kilimo.

Kuku wa rangi ya kahawia wakiwa ndani ya banda lililojengwa kwa mbao na nyaya za chuma. Kuna vyota vya mbao vilivyopangwa kwenye ukuta ambavyo baadhi ya kuku wameingia. Katika eneo hilo kuna vyombo vya kulisha na kunywea maji vimewekwa kati ya kundi la kuku. Mandhari inaonyesha mazingira ya ufugaji wa kuku wa mayai au nyama ikisisitiza mpangilio wa mabanda kwa ustawi wa kuku.

Shamba la migomba lililojaa miche yenye vikonyo vikubwa vya ndizi za kijani. Migomba imepangwa kwa mstari , huku vikonyo vya ndizi vikining'inia kutoka kwenye vichaka vikubwa vya majani. Chini, ardhi imefunikwa na majani makavu, ikiashiria mazingira ya shamba yanayotunzwa bila kupaliliwa mara kwa mara.

Ng'ombe weupe na weusi wamesimama kwa mstari ndani ya banda lenye paa ya chuma. Wamepangwa upande moja wakielekea upande mwingine huku kila moja akiwa na utambulisho kwenye sikio. Mandhari inaonyesha sehemu ya kulisha au kukamua maziwa katika shamba la ng'ombe wa maziwa, ikisisitiza mazingira na hali yao ya ufugaji.

Shambani limepandwa mimea kwa safu zilizopangika vizuri. Katikati, kuna mashine kubwa ya kisasa ya kumwagilia maji, iliyowekwa juu ya magurudumu makubwa ikisafiri taratibu kando ya njia ya udongo. Mabomba marefu yanaunganisha mashini hiyo na chanzo cha maji, yakichora njia ya kuelekea mimea iliyochukua kwa nguvu. Mandhari yote inaonyesha kilimo cha kisasa kinachotegemea teknolojia kupata maji.

Mistari ya mimea ya kilimo imepangwa kwa uangalifu kwenye udongo uliofunikwa na changarawe pembeni. bomba jeusi la umwagiliaji linalopita katikati linaelezea ufanisi wa teknolojia katika kusaidia kilimo cha kisasa likiwapa maji kwa usahihi bila kupoteza rasilimali.

Safu za mimea changa zimepangwa kwa usahihi kwenye udongo wa shamba hili, zikiambatana sambamba na bomba la umwagiliaji linalopita katikati yao. Kila mmea mdogo, umeonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ukuaji, ukiungwa mkono na unyevu unaotolewa kwa kipimo sahihi. Kwa mbali, milima na miti uunda mandhari ya asili inayoambatana na juhudi za kilimo.

Shamba linaonekana kuwa limewekwa mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo bomba jeusi limepangwa sambamba na mistari ya mimea. Kila bomba lina sehemu ya kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mimea na ardhi inaonekana imelimwa vizuri na mimea ikiwa yenye afya na rangi ya kijani safi.

Mkulima ameamua kulima kwa teknolojia ya kisasa. Mashamba yameanfaliwa kwa safu za udongo. Kila mstari ukiwa umewekwa mifumo ya umwagiliaji wa matone inayo pita kati ya mistari. Mazingira ya miti na anga tulivu na huongeza mandhari ya kazi ya kilimo endelevu inayozingatia tija na matumizi born ya raslimali kama maji.

Mimea midogo imetendazwa kwa safu zilizonyooka. Kando ya kila mstari wamimea, bomba la umwagiliaji wa matone limewekwa likionyesha matumizi ya teknolojia kuokoa maji. Udongo unaonekana kulimwa vizuri huku hali ya amwanga asili ikiingia kwa upole. Muundo huu unaakisi mbinu ya kisasa ya kilimo.

Mfanyikazi shambani, anainama kukagua au kuunganisha bomba la mfumo wa umwagiliaji kati ya mistari ya mimea iliyopandwa. Mfumo huu unajumuisha mabomba makubwa ya kijivu yaliyounganisha na bomba ndogo jeusi lenye huwa za buluu zinazosaidia katika kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mandhari hii inaonyesha matumizi ya teknolojia umwagiliaji wa kisasa inayosaidia kuongeza uzalishaji wa mazao.

Shambani kumetandazwa mistari ya mimea yenye kijani, iliyopandwa kwa usawa huku maji yakielekezwa kwenye mitaro kati ya safu kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mtaro. Mpangilio wa maji unaonekana kukitirirka kwa utaratibu unaashiria shuguli inayoendelea ya usambazaji wa unyevu kwa mazao.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa unaotumia vitanda vya kupandia vilivyoinuliwa, vilivyopangwa kwa mistari sambamba. Kila kitanda kimeunganishwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumia mabomba meupe. Mabomba haya makuu yamewekwa kando ya kila kitanda na kutoka humo kuna mirija midogo inayotoa maji moja kwa moja kwenye udongo karibu na mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, una sambaza mvua ya mtawanyiko juu ya ardhi iliyochimbuliwa hivi karibuni. Dondosha la maji huteleza angani kama ukungu mng'avu, yakilowesha udongo kwa usawa. Bomba la plastiki lililonyooka chini limeunganishwa na vichwa, vinavyozunguka vikitoa mzunguko maridadi wa unyevu. Mandhari hii inasisitiza matumizi bora ya teknolojia rahisi ya kilimo.

Hii ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone ulioboreshwa kwa vifaa vya kitaalamu. Kipo kifaa cha kudhibiti shinikizo pamoja na kichujio cha maji na vali ya kielektroniki. Vyote vimeunganishwa kwa bomba na viungio vilivyowekwa juu ya mawe madogo. Mpangilio huu huonyesha hatua za kuhakikisha mimea inapata maji safi kwa kiwango sahihi bila kupoteza raslimali.

Shughuli ya kilimo cha umwagiliaji unaendelea kwa ustadi mkubwa ikionyesha safu za mazao yalioanza kuchipuka kwenye mashamba yaliyotandazwa kwa mitaro yenye maji. Mabomba ya chuma yaliyo sehemu ya mbele yanabeba maji na kuyaelekeza kwa usahihi kwenye mitaro ikionyesha matumizi ya teknolojia kawaida lakini yenye ufanisi katika usambaza maji kwa mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa kwa ustadi kwenye shamba kavu linaloonekana kuwa katika hatua ya maandalizi ya kilimo. Mifereji ya plastiki imepangwa kwa mistari ya kupishana kila moja ikiwa tayari kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Katika shamba la mazao madogo, mistari ya mimea michanga imelimwa kwa utaratibu, huku mifereji ya ardhi ikipeleka maji moja kwa moja kwa mizizi kupitia umwagiliaji wa uso. Maji maji yanatirirka kwa upole kwenye mifereji, yakisaidia mimea kupata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora.

Katika kitanda cha bustani kilichotengenezwa kwa mipaka ya zege, mistari minne sambamba ya mabomba ya kumwagilia, imeenea kwa urefu wa udongo ulioandaliwa vizuri. Mabomba hayo yamepangiliwa kwa usawa na yanaunganisha kwenye chanzo cha maji kilichopo upande wa mbele wa kitanda. Mpangilio huu unaashiria maandalizi ya bustani ya kisasa, inayotegemea mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, unaonekana ukifanya kazi shambani, ambapo kichwa cha bomba la kunyunyizia, kimeunganishwa na bomba la chuma, likitoa mgando wa maji kuelekea mimea iliyopandwa kwa mistari. Mandhari haya yanaangazia umuhimu wa teknolojia ya umwagiliaji, katika kuongeza tija ya kilimo.

Shamba hili limeandaliwa kwa safu za udongo zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kupanda mazao. Kati ya kila safu, kuna bomba la umwagiliaji wa matone likiwa na vijitundu vya kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Kwenye moja ya safu kuna bango ndogo lenye maandishi likieleza aina ya mfumo umwagiliaji unaotumika.

Shambani kuna mfumo wa kisasa wa kumwagilia kwa matone wenye bomba kuu la rangi nyeusi likikimbia mlalo katikati ya udongo uliochambuliwa vizuri. Mabomba madogo yanatoka kwenye bomba kuu kila mmoja likiwa na vali ya buluu inayotuma maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea midogo. Mandhari hii inaonyesha umakini katika matumizi ya maji, ufanisi wa kilimo na teknolojia rahisi inayosaidia kukuza mazao katika mazingira yenye changamoto ya maji.

Shamba kubwa la kilimo lenye mistari ya mazao inayonyunyiziwa maji na vinyunyizio kadhaa. Vinyunyizio vinamwagilia maji juu ya mimea kuhakikisha kuwa inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji. Shamba linaonekana limetunzwa vizuri na mistari ya mimea yenye mpangilio mzuri.

Shamba lenye mistari ya mimea michanga inayokuwa kwenye udongo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unatumika huku mabomba meusi ya maji yakipita kati ya mistari ya mimea. Mimea imepangiliwa kwa utaratibu mzuri ikionesha hatua za mwanzo za ukuaji.

Mistari iliyopangwa kwa utaratibu inajaa mazao yanayostawi ,maji yakitiririka katika mifereji midogo kati ya safu hizo. Mfumo wa umwagiliaji unatumia nguvu ya mvuto kusambaza maji juu ya ardhi .Mandahri inaonyesha umuhimu wa teknolojia rahisi lakini madhubuti katika kilimo.